Hapa ni sehemu moja ambapo mifugo hufugwa. Kama tunavyotazama kuna watu ambao wanakamua ng'ombe huku wengine wao wakiwa wamevalia vazi za kilimo maalum ambapo tunatazama wakiwa wanakamua ng'ombe huku wengine wao wakiwa nyuma wakiwa wanasimama wakitazama.

Mzabibu ya ndizi au migomba ya ndizi ambayo ilivunwa ikiwa na mijani mikubwa ya ndizi ya kijani kibichi kama tunavyoitazama. Ndizi hizi zimepangiliwa katika mstari mmoja kwa wingi. Katika mjani mmoja juu yake kuna ndizi chache ambazo zina rangi ya manjano ambazo tayari zimeiva. Zimepangwa kwa ajili ya kuuza au kuhifadhi.

Huyu ni mwanamke mmoja ambaye anaonekana akiwa amefuga mifugo. Mifugo kama tunavyotazama kuna pahali ambapo wamefungiwa huku wakinyunyuziwa dawa, huku mkulima huyu akiwa amevalia vazi la kilimo. Huku mgongoni mwake amevalia pumbu la mgongoni.

Hapa ni sokoni kulingana na mazingira haya. Tunaeza kutazama kuwa kuna ndizi ambazo hazijapangwa kwa utaratibu japo tunatazama kuwa Kuna mama Moja anayeuza ndizi hizi na kuna mwanaume ambaye anasimama kando. Ndizi ambazo zimeiva yenye rangi ya manjano.

Hapa ni eneo la kijijini kama tunavyona mazingira jamaa huyu anakamua ngombe huku ngombe imesimama vizuri inaonekana hili ni sehemu la kufuga mifuko.

Hili linaashiria kilimo . Tunatazama kwamba kuna mifugo ambayo zimefugwa huku japo tunaona kwamba kuna taka taka ambazo zimeweza kutupwa katika sehemu hii . Inamaanisha kwamba taka taka hizi zinaweza kuathiri mifugo hizi hivyo kuathiri kilimo.

Kuna migomba ya ndizi ambapo tunatazama kuwa kuna ndizi ambayo imezaa uku ina mizabibu ya ndizi. Kuna mtu mmoja ambaye ameshikilia ndizi ambapo inaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea katika eneo hili.

Hizi ni migomba ya ndizi, au ni mizabibu ya ndizi ambayo tayari zimevunwa. Huku zikiwa na vijane vibichi ambapo zimevunwa kwa ajili ya kuzwa sokoni ama zitahifadhiwa hadi zipevuke.

Jamaa huyu ambaye amevalia mavazi ya kazi, yenye rangi ya manjano ambaye ni mkulima anaonekana akiwa amevalia kwenye mgongo wake tumbo na mgongo huku akinyunyuzia dawa kwa ngombe huyu ambaye amefungwa kwa nyuma.

Kilimo bora zaidi. Mgomba wa ndizi zaonekana huku ambapo tunaona kwamba ndizi hizi zimenawiri sana huku chini yake udongo umelimwa vizuri tayari kupandwa kwa mimea nyinginezo. Ambapo katika kando kando tunaona kwamba kuna nyasi ambayo ni kibichi, huku upande wa kulia kuna nyasi na pia tunaona miti katika upande wa mbele.

Mgomba wa ndizi kama tunavyoiona. Hii mazingira yaonyesha kwamba hii ni sehemu ya kilimo ambapo mbeleni tunaona kwamba kuna ndizi, nyuma yao tunaona kwamba kuna miti mbalimbali.

Hili linaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea katika sehemu hili eneo la kijijini. Kama tunavyotazama upande wa kulia kwa picha hili, tunatazama kuwa kuna migomba za ndizi ambayo tunaona kuwa kuna ndizi ambayo zimezaa. Huku humu kuna mimea minginezo ambazo zimepandwa kwenye shamba hili.

Mwanaume huyu ameshikilia ndizi katika mkono wake wa kulia ambapo ndizi nyingi ni zaidi zimepangwa kwa utaratibu katika kibanda hiki kwa ajili ya kuvutia wateja ama wanunuzi.

Watu wamesimama mbele ya mashine ya kuuza maziwa. Kama tunavyoona kuna picha ya ng'ombe juu ya mlango hili ambapo kumeandikwa Destiny Diaries . Hii ni mfano ya biashara ya maziwa inayotumia teknolojia rahisi kufikia wanunuzi. Tunatazama pia kwenye upande wa kulia kuwa kuna mitungi za maziwa.

Humu ni chumpani moja ambapo tunawatazama kuwa kuna watu watatu ambao wamesimama huku mmoja wao kwenye upande wa kulia anaonekana akipeana maarifa kwa watu hawa huku mmoja wao akionekana akiwa amevalia mavazi maalum huku akipeana maarifa kuhusiana na kilimo.

Hizi ni mgomba wa ndizi, kama tunavyo tazama kuna mkulima mmoja ambaye anasimama katikati ya shamba huku tunatazama ndizi katika upande wa kushoto, katika na katika upande wa kulia ambayo ndizi hizi zina kijani kibichi.

Hili linaashiria kilimo ambapo tunatasama kuwa kuna watu wengi ambao wanaonekana wakiwa wamekusanyika huku moja wao akiwafunza wengineo ambapo tunatasama kuwa kuna wale ambao wamevalia mavazi maalum ya kilimo ikiwemo Wyclif Obaranya kama tunapotazama.

Hii ni mahindi ambayo imekomaa, ambayo iko tayari kuvunwa. Tunavyoona nyasi, inaashiria kwamba mvua haipo, inaashiria kwamba ni wakati wa mavuno, kama tunavyoona mahindi haya imekomaa kikamilifu.

Hizi ni ndizi nyingi zaidi ambayo zimeiva na kuvunwa. Hii inaashiria kwamba ni msimu wa mvua, kwamba ndizi zimepandwa na sasa ni wakati wa mavuno ambapo hizi tayari zimevunwa.

Watu hawa watatu wanaonekana wakiwa wanatazama ndizi ambazo wamezivuna tayari. Nyuma yao yanaonekana mgomba wa ndizi nyingi zaidi. Inamaanisha kwamba ni msimu wa kuvuna ndizi kama tunavyoona hapa, ndizi hizi tayari zimevunwa ambapo tayari zimekomaa.

Huku ni sehemu ya kufuga mifugo kama tunavyoiona. Tunaona kwamba kuna mashini inayotumiwa kukamua ng'ombe. Hili inaonyesha kuwa ng'ombe hizi zinalindwa ama zinafugwa huku na mwenyeji.

Hapa ni sehemu moja ya kufuga mifugo kama tunavyotazama. Kuna jengo ambalo limejengwa kwa mawe maridadi huku tukitazama kuwa kuna ng'ombe ambayo linakamuliwa na mashine ya kukamua maziwa.

Upande wa kushoto na upande wa kulia, inaonekana kwamba mgomba umezaa ndizi. Katikati inaonekana kwamba udongo umelimwa vizuri tayari kupandwa. Inaonekana kwamba mgomba ama ndizi yanaivaa vizuri katika zehemu hii.

Hili ni shamba la kilimo ambapo upande wa kulia na upande wa kushoto kuna mimea mbalimbali kama vile ndizi. Pia katika upande wa kulia kuna mahindi kibichi. Katikati ya shamba hili kuna udongo uliolimwa vizuri tayari kupandwa.

Ng'ombe ambayo inakamuliwa, tunatazama kwamba kuna jamaa mmoja ambaye anakamua ng'ombe, huku nombe imefungwa, hii ni kilimo, kama tunavyo tazama mazingira haya yanaonyesha kwamba kilimo ambayo inaendelea huku ni kufugwa kwa mifugo.

Hali ya anga inaashiria kua ni msimu wa kupanda mimea. Kama tunavyotazama, kilimo kutika sehemu hii, tunaona kwamba ndizi imemea vizuri kuashiria kua ni wakati wa kupanda na kuvuna. Inamaanisha kua kuna mvua wa kutosha kama tunavyoona kijani kibichi. Pia tunaona kua kuna nyumba katika upande wa kulia.

Huyu ni mtu ambaye amesimama ni mtaaluma wa kilimo ambaye anaonekana akiwa amevalia kizuizi cha mdomo huku kwa mikono yake amevalia glavu akishika mkebe na kitu fulani ,kwa meza kunaonekana viombo vinavyotumiwa katika kilimo.

Huu ndiyo mgomba wa ndizi ambapo tunaona kwamba kuna ndizi au kichane ya ndizi ambayo imezaa. Tunavyotazama tunaona kwamba ndizi ina kijani kibichi ambapo inaonyesha kuwa kuna mazao mazuri ambapo nchini kuna mvua hivyo kuna mazao mazuri.

Ni misabibu za ndizi au ni mgomba wa ndizi, ambayo tayari zimevunwa kutoka shambani huku zikiwa zimepangwa kwa utaratibu japo hazijapevuka zimevunwa kwa ajili ya kuuzwa sokoni au kuhifadhiwa mpaka zipevuke.

Huyu ni mwanamke moja ambaye amesimama katikati ya shamba ya kilimo. Kama tunavyoona nyuma ya shamba hili Kuna jengo ama manyumba ambaye yamejengwa, katika shamba hili kuna ndizi ambazo zimezaa mazao vizuri.

Mizabibu za ndizi au migomba za ndizi yenye rangi ya kijani kibichi, ambazo zinaonekana zikiwa zimevunwa kutoka shambani huku zinasafirishwa. Hii inaashiria kuwa, kuna kilimo inayoendelea katika sehemu hii.

Mizabibu ya ndizi au migomba ya ndizi ambavyo tunavyotazama kuna ndizi ambazo tayari zimepevuka na inaonekana ikiwa na rangi ya manjano huku mizabibu zinginezo za ndizi bado hazijapevuka.

Hapa ni chumba cha ng'ombe. Kuna ng'ombe ambao wanalala kuna ng'ombe ambao wanatazama nyuma huku wamesimama na ambao wanaangalia huku mbele huku wamesimama. Pia tunaona maji huku mbeleni, na huko nyuma tunaona kwamba kuna manyumba tofauti. Hii inaashiria kwamba ng'ombe hawa wanafugwa.

Mizabibu za ndizi. Hizi ni ndizi ambazo zimeiva. Zina rangi ya njano. Hii inaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea, ambapo mimea ambayo inapandwa ni ndizi. Kama tunavyotazama, ndizi ya rangi ya njano.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea. Ambapo tunaona jamaa mmoja ambaye ameweza kuinua kichane ya ndizi ama migomba ya ndizi ambayo ni kubwa mno. Chini Kuna migomba ya ndizi ambayo ina kijani kibichi. Ndizi hizi bado hazijaiva. Zimevunwa tayari kuuzwa kwenye soko au kuifadhiwa hadi zipefuke.

Hiki ni chumba Fulani wa mtaluma wa kilimo, kama tunavyo iona Kuna bidhaa Fulani ambazo ziko kwa meza, huku nyuma yake Kuna machine Fulani, na kwa Kuta Kuna maandishi yaliyo andikwa huku tunaiona picha ya aliye kuwa raising wa jamuhuri Kenya Uhuru Muigai Kenyatta. Huyu mtaluma amevaa vazi maalum ya kilimo.

Hili linaashiria kua, kuna kilimo ambayo inaendelea katika sehemu hili. Mizabibu ya ndizi, ambapo tunatazama kua, kuna ndizi ambapo zimepevuka huku nyinginezo hazijapevuka. Tunatazama kua, kuna ndizi iliyo na rangi ya njano na ingine rangi ya kibichi.

Huyu ni mama ambaye anaonekana akiwa na furaha teletele huku akiendelea kukamua ngombe hii ni kilimo inaonyesha kwamba ngombe huyu ni pamoja na mifuko inayofungwa na katika maeneo haya.

Mazingira haya yanaonekana kwamba hapa ndio vijijini. Kuna mwanaume mmoja ambaye amesimama upande wa kulia ambapo anaonekana akiwa akitazama ngombe tofauti tofauti.

Hawa ni wataaluma watatu wa kilimo ambao wako chumbani moja wakipika chakula kama tunavyotazama. Waonekana kwamba wamevalia mavazi maalum za kilimo pia tunaona kwamba mmoja wao ameketi, huku wengine hao wawili wakipika chakula maalum katika chumba.

Kilimo, hii ni kilimo ambapo tunaona kwamba mgomba wa ndizi umezaa. Ndizi hii unaonekana ukiwa umekomaa japo tunaona kuwa kijani ni kibichi kutoa ishara kwamba kuna mvua ya kutosha kwa niaba ya kilimo bora.

Hii ni kilimo, kama tunavyo tazama tunaona kwamba kuna mimea ambayo imeweza kupandwa katika sehemu hii iliyo na kijani kibichi, inayo ashiria kwamba kuna mvua wa kutosha ambayo inasababisha kumea kwa mimea haya. Hii ni mgomba wa ndizi ambayo iko kwa wingi.

Chumba la kufuga ng'ombe. Ng'ombe huyu anaonekana akiwa anakula chakula. Huku kuna mashine ya kukamua maziwa. Mashine hii inakamua maziwa kwa sasa.

Hapa ni kibandaski. Kama tunavyoiona mazingira haya, inaonyesha kwamba, hii ni eneo la kijijini. Kuna wamama ambao wanauza bidhaa huku ambapo tunaona kwamba ndizi zimepangwa katika utaratibu, huku ukisubiri mnunuzi ili kuuziwa.

Hii ni eneo la mashambani ambapo kuna misambimbu ya ndizi au migomba ya ndizi, ambayo tayari yamevunwa na kupangwa kwa mpangilio katika sehemu hii kwa ajili ya kuuzwa au kuhifadhiwa hadi zipevuke. Hii inashilia kuwa kuna kilimo inayoendelea katika sehemu hii.

Hapa ni eneo la mashambani ambapo tunatasama kuwa kuna jengo kubwa ambayo kuna ng'ombe ambayo wamefugwa katika sehemu hii. Hii inaashiria kuwa kilimo inayoendelea katika sehemu hii ni kufuga ng'ombe ambapo ng'ombe wanaonekana wakiwa wanalishwa. Kando kando tunaona kuwa kuna mabati.

Hii ni eneo la mashambani ambayo inaashiria kilimo ambayo inaendelea katika sehemu hii. Tunatazama kuwa kuna ndizi upande wa kushoto na upande wa kulia. Upande wa kulia kuna ndizi ambazo tayari zimezaa na upande wa kushoto ndizi bado hazijazaa zina jani kibichi.

Mazingira haya yanaonyesha kuwa kuna kilimo kinayoendelea. Katika upande wa kulia, tunatazama kuwa kuna mtu mmoja ambaye amesimama, huku upande wa kushoto tunaona kuwa kuna migomba ya ndizi, ambapo kuna ndizi ambazo zimezaa mizabibu za ndizi. Tunaona kuwa ndizi zina kijani kibichi inayoashiria kuwa kuna mvua wa kutosha.

Hii ni eneo ya mashambani, ambapo tunatazama kuna mimea maalum, ikiwemo ndizi, ambapo tunatazama migomba ya ndizi. Huku ndizi ikiwa imezaa misabibu mingi. Huku ndizi zinginezo bado hazijazaa, hii inaashiria kuwa kilimo inaendelea katika maeneo haya.

Hapa ni eneo la mashambani, ambapo tunatazama kua kuna mimea maalum ikiwemo migomba ya ndizi. Kama tunavyo tazama ndizi hizi zina kijani kibichi inayoashiria kua kuna mvua wa kutosha, hivyo kilimo inaendelea katika sehemu hii.

Hapa ni sehemu moja ambapo tunatazama kuwa mifugo huvugwa katika sehemu hii . Tunaona kuwa kuna ngombe ambao wanakamuliwa na mashine ya kukamua , huku watu hawa wakionekana wakiwa wameshika mitungi za maziwa .

Hapa ni eneo la mashambani ambapo kuna mwanaume mmoja anayeonekana akiwa ameshikilia mizabibu za ndizi ambapo inaashiria kuwa kuna kilimo inayoendelea katika sehemu hii, kwa mimea tofauti kupandwa ikiwemo ndizi kama tunavyo tazama migomba za ndizi.

Misabibu za ndizi au migomba ya ndizi a,mbayo zinaonekana zikiwa zimepangiliwa kwa mpangilio huku zikisubiri kupelekwa sokoni kwa ajili ya biashara au kuifadhiwa hadi zibevuke. Hii inaashiria kuwa kina kilimo ambayo inaendelea katika sehemu hii.

Hii ni eneo la mashambani ambapo tunatazama kuwa udongo huu umelimwa tayari kupandwa ambapo tayari ndizi unaonekana hukiwa umepandwa na kunaonekana kuwa zimenawiri na zimemea vizuri ambayo inaonekana ikiwa na kijani kibichi japo hazija zaa.

Jamaa huyu anaonekana akiwa amevalia mavazi maalum ya kilimo ambapo anaonekana akiwa anakamua ng'ombe uku akiwa amefunga ng'ombe. Hii inaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea katika sehemu hii ambayo ni kufuga mifugo.

Hapa ni kipandaski ambapo tunatasama kuwa kuna mazao mengi tofauti kama tunavyotazama kuna ndizi ambazo zimepevuka zina rangi ya njano na pia kuna ndizi ambazo hazijapevuka. Tunatazama kuwa kuna nyanya, pia kuna vitunguu.

Hii ni mashine ya kukamua ng'ombe kama inavyotumika ambapo tunatazama kuwa ng'ombe hawa wamefungwa miguu za nyuma huku mashine ikikamua maziwa. Hii inaashiria kuwa kilimo ambayo inaendelea katika sehemu haya ni kufugwa kwa mifugo kwa ajili ya kupata maziwa.

Hii ni eneo la mashambani ambapo tunatazama kuwa udongo umelimwa vizuri tayari kupandwa , japo tunatazama kuwa , kuna mmea mengineo kama vile migomba ya ndizi , ambapo ndizi zinginezo tayari simezaa huku mengeneo bado sijazaa . Hii inamaanisha kilimo inaendelea katika sehemu hii.

Humu ni eneo la mashambani ambapo inaashiria kuwa kuna kilimo inayoendelea katika sehemu hii. Tunatasama kuwa kuna ndizi yenye rangi ya kijani kibichi ambapo kuna migomba ya ndizi au misabibu ya ndizi ambayo bado hazijapevuka.

Hii ni eneo la mashambani ambapo inaashiria kuwa kuna kilimo ambayo inaendelea ambapo tunatazama kuwa kuna migomba ya ndizi. Kuna ndizi yenye kijani kibichi.

Hii inaashiria kuwa kuna kilimo ambacho kinaendelea katika sehemu hii. Kuna mimea tofauti ikiwemo ndizi. Migomba hii yenye rangi ya kijani kibichi inayoashiria kuwa kuna mvua au maji ya kutosha inayosababisha kuendelea kwa kilimo.